Chumba cha kulelea kuku. Mayai hupikwa na kutuletea proteini kwenye mwili. Waweza tengeneza keki, kula kwa ugali ama kuuza upate pesa za mahitaji zako zingine za nyumbani.